Ninaona mtu ambaye anapatiwa kitambulisho na mtu ambaye amevalia vazi la rangi ya kijani kibichi. Pia kuna mwingine ambaye amesimama na amevaa shati jeupe iliyo na jekundu. Wote wamevalia barakoa.

Ninaona watu ambao wanasherehekea huku wameinua mikono yao na kuna ambao wanabeba maua na pia wanabeba bendera ya Kenya. Pia ninaona mchoro ambao umechorwa watu ambao wanacheza.

Ninaona mama aliye na vazi jekundu na jeusi na anaongea huku akitumia ishara ya mkono. Pia ninaona watu wengine ambao wameketi na wamevaa kofia iliyoandikwa: Tuko pamoja.

Mheshimiwa Uhuru anamsalimia mkurugenzi. Nyuma yake kuna polisi wake na kando yake kuna wafuasi wake mmoja wao akiwa mwanamke pia nyuma yao kuna mjengo na kuna miti.

Huu ni uwanja ambao ninaona watu wengi ambao wameketi na pia ninaona watu ambao wanatembea, pia nikaona mtu anayebeba bendera ndogo ya Kenya.

Ninaona mama ambaye amesimama huku ameshikilia mikono yake huku akisema anasimamia amani mheshimiwa Recheal Shebesh mama naye jenga naye tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili na kumi na saba.

Ninaona mahali ambapo pameandikwa Huduma Kenya, mahali oa kuwasiliana na ninaona watu ambao wameketi hapo. Mmoja anatumia kompyuta. Pia ninaona watu wengine ambao wanasimama.

Ninaona wachezaji ambao wamevalia mavazi manjano iliyo na kijani kibichi wanafurahi sana. Kuna mmoja ambaye amemshika mwenzake pia ninaona watu ambao wameketi wakiwatazama.

Ninaona mahali ambapo pameandikwa chapa dimba na ninaona watu ambao wanapiga picha. Kuna wenye wamesimama na pia kuna wenye wameinama. Pia ninaona watu walio kwa umbali.

Ninaona watu ambao wamekaa, huku wamevalia mavazi sawa za kiakazi, na wote wamevalia barakoa, pia wote wanatumia kompyuta, pia kwenye ukuta imeadikwa huduma Kenya.

Ninaona mheshimiwa Ruto na mwenzake wakisimama huku wakishangilia. Pia kuna watu wengine ambao wanaketi wakishangilia. Pia ninaona Raila ambaye ameketi akitazama.

Hapa ni ofisi ya huduma, ninaona kiti na ninaona kompyuta pia ninaona mama ambaye amesimama ndani ya ofisi na ninaona mahali ambapo kumeandikwa kuendeleza huduma bora.

Ninaona mikono miwili ambayo yameshikana kuna yenye yamepakwa nyeusi , na pia ninaona duara ambalo limechorwa na imepakwa majano na nyekundu kando, pia ninaona mahali ambapo pameandikwa, tuko pamoja.

Ninaona nyumba ambayo imeandikwa huduma ya Kenya na imeandikwa kuendeleza huduma bora. Ninaona polisi ambaye amesimama na nianaona watu ambao wanatoka ndani ya nyumba. Pia ninaona gari ambalo limeegeshwa hapa

Hapa ni ofisi ya huduma kenya , ninaona watu ambao wameketi kuna wanne ambao wameketi na pia kuna moja ambaye ameketi karibu na kompyuta na kuna meza hapo.

Ninaona mama ambaye anatumia kompyuta na kuna watu wawili ambao wanaangalia. Pia kando yao ninaona mtoto ambaye ameketi.

Ninaona barabara na katikati ya barabara kuna takataka, pia ninaona watu ambao wanapita na ninaona magari ambayo yanapita. Pia ninaona miti, ninaona nyumba na ninaona posti la stima.

Ninaona watu wanne, wawili wamekaa na wawili wamesimama. Wanao kaa wanaandika karatasi fulani huku wakielekezwa na waliosimama. Ninaona microphone pia kwenye meza.

Ninaona watu ambao wamevalia mavazi yao ya kikazi, wawili wakiwa wanawake na wawili wakiwa wanaume. Mmoja wao anafinya kompyuta na mwingine anatabasamu akiwa amevalia barakoa.

Ninaona wachezaji wanawake wa timu mbili tofauti, mmoja amevaa mavazi meupe iliona samawati na mwingine amevaa mavazi ya kijani kibichi iliona nyekundu. Pia mmoja ameshika mpira. Pia nyuma yao ninaona watu ambao wameketi wakiwatazama.

Ninaona watu ambao wanacheza mpira. Kuna mmoja ambaye amevaa mavazi mekundu na wengine wamevaa mavazi ya rangi manjano na ya kijani kibichi. Pia ninaona watu wengi ambao wanawatazama.

Ninaona mtu ambaye amevalia suti na ameshika mikrofoni huku akitabasamu na nyuma yake kuna bendera ya Kenya ,pia ninaona mlango na kuna mahali ambapo pameandikwa, koti la juu la milimani.

Ninaona mtu ambaye ameingia kwa mchanga na shati lake limeandikwa pia nyuma yake ninaona watu ambao wengine wamesimama na wengine wameketi pia ninaona mahali ambapo ni pa rangi nyekundu na pa rangi kijani kibichi.

Ninaona mzee ambaye ameketi akijaza karatasi na pia kuna mzee ambaye ameketi akishika vidole vya mtu ambaye anasimama. Pia ninaona mkono ambayo imeshika karatasi.

Ninaona watu ambao wanatembea na mbele yao ni mweheshimiwa rais Uhuru ambaye anatembea na mtu fulani huku wakitapasamu pia nyuma yake kuna polisi ambaye amevaa sare.

Ninaona watu ambao wako mbele ya mjengo akiongozwa na mweshimiwa Raila ambaye amainua mkono wake wa kushoto na Kuna mtu mabaye ameinua mkono wake wa kulia, pia kuna watu ambao wamevalia kofia za rangi ya machungwa.

Ninaona wanawake watatu ambao wamesimama na wana karatasi kwenye mikono yao. Aliyeketi anajaribu kuwaeleza kwa ishara na ninaona pia karatasi kwenye meza.

Ninaona watu ambao wanacheza mpira ,kuna timu iliovaa mavazi ya rangi kijani kibichi na kuna timu iliyovaa mavazi ya rangi manjano .Pia kuna watu wengi ambao wameketi wakiwatanzama.

Mheshimiwa rais Ruto anapatiwa kitabu iliyo na rangi nyekundu na mwanamke ambaye amevalia vazi nyeusi iliyo na nyekundu wote wawili wanatabasamu.

Ninaona watu wanaocheza mpira ,kuna timu ambayo imevaa rangi ya samawati na kuna timu ambayo rangi ya jivu, mwingine anajaribu kumnyanganya mwenzake mpira na pia ninaona watu ambao wameketi wakiwatazama.

Ninaona watu wanaocheza kandanda. Kuna waliovaa mavazi ya rangi kijani kibichi na kuna waliovaa mavazi ya rangi nyeupe na samawati. Pia ninaona watu wengi ambao wamekaa wakiwatazama.

Ninaona watu wengi ambao wameketi na kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama uku ameshika kiuno na ameshika chupa kwa mkono mwingine. Pia kuna watu ambao wanamwangalia na ninaona pia watu ambao wanaongea.

Ninaona watu ambao wamevaa mavazi ya rangi kijani kibichi na wanatembea. Kuna wenye wanatangulia gari na pia kuna wenye wamepanda gari. Kuna hadi ambao wamepanda gari juu.

Kuna wanawake ambao wamevalia mavazi ya rangi samawati iliyo na nyeupe, na wanashangilia huku wakitazama. Pia nyuma yao ninaona watu ambao wameketi.

Ninaona mtu ambaye ameanguka kwenye mchanga na pia kuna watu ambao wanaketi. Pia ninaona mahali ambapo pamepakwa nyekundu, nyeusi, nyeupe na kijani kibichi.

Hawa ni wachezaji wa mpira ambao wanashangilia. Wamevalia vazi nyeusi iliyo na machungwa na ina nambari. Pia kuna mmoja ambaye amevalia vazi liyo ya kijani kimbichi.

Ninaona jumba kubwa ambalo kuna viti mingi ndani. Pia kuna mahali ambapo pameandikwa pahali pa kubata maelekezo. Hapo kuna watu wawili ambao wameketi.

Ninaona mtaro iliyokwama maji na pia ninaona barabara ambayo kuna pikipiki ambayo inapita na kuna watu ambao wanapita. Pia ninaona nyumba na ninaona miti. Pia ninaona posti la stima.

Ninaona wachezaji kandanda ambao ni wa timu mbili tofauti. Timu moja imevalia rangi ya nyekundu na nyeusi timu nyingine imevalia manjano. Pia nyuma yao kuna watu ambao wanawashangilia.

Ninaona wasichana wawili wanaocheza mpira mmoja ameshikilia mpira na mwingine anajaribu kumnyang'anya mpira .Pia nyuma yao ninaona viti vya kukaliwa na kuna watu ambao wamekaa hapo.

Ninaona watu watatu . Wawili wamo nje ya ofisi na Kuna mmoja aliye ndani . Pia ninaona mahali ambapo pameandikwa Posta . Pia imeandikwa 22.

Ninaona watu ambao wamevalia mavazi ya rangi nyeupe ya mchezo, na pia kuna mtu ambaye amevalia vazi la rangi ya jivu. Pia ninaona gari nyuma yao.

Ninaona wachezaji wa kandanda ambao ni wa timu mbili tofauti. Kuna timu ambayo imevaa mavazi ya rangi kijani kibichi na kuna timu ambayo imevaa mavazi ya manjano. Pia kuna watu wengi ambao wanawatazama.

Ninaona watu wengi ambao wameketi. Kuna mmoja ambaye anapiga simu na kuna mwingine ambaye anageuka kuongea na mwrnzake. Pia kuna mmoja ambaye ameshika chupa ya soda.

Ninaona mama ambaye anapewa karatasi ya rangi samawati na mwanaume na pia kuna watu wengine ambao wanasimama wakiwatazama. Pia ninaona ukuta ambao umepakwa nyeupe na mahali pengine pamepakwa kijani kibichi.

Ninaona karatasi ambayo imeandikwa jamhuri ya Kenya na kuna mtu ambaye amechorua hapo, pia kuna jina ambalo limeandikwa Joshua na ni Mkenya, pia limeandikwa serikali ya Kenya.

Ninaona watu ambao wanashangilia. Pengine wamevaa mashati mekundu, wengine wamevaa mashati meupe na kuna wenye wanabeba bendera ya Kenya. Wengine wanainua mikono yao.

Nina ona wanawake ambao wanacheza mpira, mmoja wao amevaa mavazi ya rangi samawate na ameshika mpira na wengine wamevaa mavazi ya rangi nyeupe pia nina ona watu ambao wameketi.

Ninaona watu wengi, wengine wamevaa mashati meupe, wengine wamevaa mashati mekundu. Pia kuna mashati ambayo yameandikwa Kenya. Na pia ninaona miti.

Ninaona watu ambao wamevalia mavazi yenye rangi ya bendera ya Kenya huku wawili walio kando wamejipaka kwenye nyuso zao rangi ya bendera yetu ya Kenya na wote watatu wako na furaha. Wawili wamevalia shati ambazo zimeandikwa Kenya.

Ninaona watu wengi ambao wanajaribu kumsalimia mheshimiwa rais Ruto kwa mikono yao naye rais anawasalimu, pia ninaona bendera ya Kenya na ninaona miti.

Kuna watu watano ambao wamevalia mavazi ya rangi samawati huku wameshikana, wameshikana na kukaribiana sana wengine wakifurahi wengine wakijaribu kutoa masauti kwa furaha.

Ninaona watu ambao wanatembea kwenye nje wakiwa wamebeba karatasi ambalo limeandikwa Raila kalonzo elfu mbili sufuri moja saba huku wengine wakiinua mikono wakikimbia.

Hawa ni wachezaji wa kandanda, wanacheza mpira. Wawili wakiwa wamevaa manjano na wengine wawili wamevaa mekundu. Penye uwanja huo pia kuna umati wa watu ambao wanawaangalia wakicheza.

Ninaona watu wanne, wawili ambao mmoja amevalia mavazi ya rangi samawati na mwingine amevalia mavazi ya manjano. Wanacheza mpira kwenye kiwanja. Pia ninaona pahali ambapo pameandikwa Betika kwenye uwanja huu.

Ninaona watu ambao wamevalia mavazi ya rangi ya bendera ya Kenya. Wawili walio kando wamevalia shati jekundu na wa katikati amevalia shati nyeupe. Wawili wamevalia shati ambalo limeandikwa Kenya. Wote wakona furaha.

Ninaona nyumba ambayo imeandikwa huduma kenya na mbele yao kuna watu ambao wamepanga laini wanaume kwa wanawake wakiwa wamevaa mavazi nyeusi na shati jeupe.

Ninaona watu ambao wamepanga laini wakiwa na karatasi kwa mikono yao. Mmoja amekaribia karibu na meza, pia ninaona televisheni. Kwenye meza pia ninaona karatasi ambao imeachwa.

Hawa ni wachezaji ambao wameshikana kujishauri, wachezaji wamevaa shati manjano na kaptura nyeusi na pia kuna moja ambaye amevalia shati waridi na kaptura nyeusi.

Ninaona watu ambao wamevalia mashati meupe iliyo na nyekundu na kuna wenye wanatumia tarakilishi, pia ninaona mahali ambapo pameandikwa kituo cha huduma.

Ninaona mtu ambaye ameketi akitumia kompyuta pia ninaona karatasi kwenye meza yake na ameshikilia na ameshikilia kalamu ninaona pia mtu ambayo amesimama na ameshikilia karatasi.

Ninaona watu wengi ambao wamesimama. Pia kuna watu ambao wamekaa na wanamwangalia mtu mmoja ambaye amevaa shati ambalo limeandikwa huduma namba na anafinya kompyuta. Ninaona pia hema.

Ninaona uwanja ambapo kundi moja wameshikana, ambao wamevalia shati la manjano na suruali nyeusi, huku wameshikana. Pia ninaona mtu mmoja ambaye amevalia shati la waridi, na kaptura nyeusi.

Ninona wanne ambao wamevalia mashati meujsi ambaye yameandikwa kenya na yana nambari pia moja yao amepepa mipira miwili wote wanatapasamu.

Ninaona kundi la watu ambao wameinua mikono yao juu huku wakizungumza kuna wale ambao wameshika bendera ya Kenya na wengi wao wamevaa mafasi iliyo na rangi yetu ya Kenya.

Ninaona uwanja ambapo kuna wachezaji ambao wamevalia mavazi ya rangi samawati na wameshikana mikono. Pia nyuma yao ninaona kundi ya watu ambao wamekaa na kuwatazama.

Hapa ni ofisi ya kadi ya kuzaliwa na kufa. Ninaona watu wawili ambao wamekaa na kuna kompyuta kwenye meza hiyo. Pia ninaona viti viwili.

Hapa ni ofisi ya Huduma Nairobi. Ninaona watu ambao wamesimama kukaribia kwenye ofisi hiyo. Nyuma yao kuna watu ambao wamesimama na pia kuna watu ambao wameketi.

Ninaona watu ambao wameketi nje ya nyumba na wanajaza karatasi fulani pia ninaona simu na ninaona mwanamke mmoja ambaye anasimama akiwaangalia, pia ninaona wanawake ambao wameketi kando na mmoja wao amesimama.

Mheshimiwa raisi Ruto ambaye microfoni imeelekezwa kwake, pia ameshikilia bibilia kwenye mkono wa kulia, kando yake mama ambaye amevaa vazi jeupe na pia amenyoa nywele.

Ninaona watu wanne ambao wamesimama. Wote wamevalia barakoa na watatu wamevalia ngazi la rangi la kijani kibichi, mmoja amevalia shati jekundu iliyo na nyeupe. Pia ninaona kiti na ninaona meza.

Ninaona watu wengi ambao wamewekwa katika sehemu tatu, sehemu ya kwanza imebeba watu wengi, pia kuna watu katika sehemu ya pili, na pia kuna watu wachache katika sehemu ya tatu katika juu.

Ninaona watu ambao wamevakia shati nyeupe na kaptura ya rangi ya samawati, huku wameshikilia kikombe na wako mbele ya nyumba iliyojengwa kwa kutumia glesi.

Ninaona watu wanne ambao wamevalia vazi sawa za kikazi wawili wamesimama na mmoja wao anashika karatasi huku mwingine anasimama na wengine wawili wanatumia kompyuta yao.

Ninaona watu wawili ambao wamesimama mmoja akiongea kwenye meza ambalo limeandikwa ODM na wengi wamevalia kofia la rangi machungwa. Pia naona nyuma yao imeandikwa nyumba.

Ninaona watu wawili ambao wanacheza kandanda .Mmoja wao amevalia mavazi manjano na mwingine amevalia mavazi samawati. Pia ninaona watu ambao wanawatazama wakicheza mpira kwenye kiwanja.

Ninaona watu ambao wameketi kwenye viti vya rangi samawati wanaume kwa wanawake. Wanaume wawili wanajaza karatasi fulani na kuna simu hapo juu ya meza. Pia ninaona kuna mzee ambaye amesimama.

Ninaona wachezaji wa kandanda wa kundi mbili tofauti. Kuna kundi ambalo limevalia mavazi manjano na kuna kundi ambalo limevalia mavazi nyekundu. Pia kuna mchezaji ambaye kuna mpira kwenye kichwa chake na pia ninaona kundi la watu ambao wamekaa wakiwatazama.

Ninaona wachezaji ambao wamevalia mavazi ya machungwa na wanakuja kuelekea kwa barabara. Pia ninaona uwanja uliomea nyasi na pia ninaona kundi kubwa la watu ambalo limekaa kwa umbali.

Hapa ni ofisi ya vitambulisho vya kuzaliwa na vya kukufa, ninaona mzee ambaye amesimama akiwaongelesha watu ambao wameketi, kuna wawili ambao wamevaa shati nyekundu. Pia kuna mmoja ambaye ni mwanamke.

Hawa ni wachezaji wa mpira kuna kundi ambalo limevaa mavazi ya rangi samawati na kuna kundi ambalo limevaa mavazi ya rangi nyekundu wa kichezaji mpira mwekundu na mweupe pia ninaona watu ambao wame keti wakiwatazama

Ninaona mtu ambaye amesimama na ameshika kadi kwa mkono wake wa kulia na ameshika makaratasi kwa mkono wake wa kushoto. Nyuma yake ninaona magari matatu ambayo yameegeshwa na ninaona watu ambao wameketi pia ninaona miti.

Ninaona watu ambao wamo sehemu ya chini, na kuna watu ambao wamo sehemu ya juu, mmoja wao amebeba bendera ya Kenya, na kuna wengine ambao wamevalia shati ya rangi nyekundu.

Ninaona wanawake wawili ambao wanacheza mpira. Moja amevalia vazi la kijani kibichi na mwengine amevalia vazi jeupe. Kuna watu ambao wanawatazama. Pia kuna viti ambavyo havijakaliwa.

Ninaona wachezaji ambao wamevalia mavazi ya rangi nyekundu, na wanafanya mazoezi pia ninaona nyuma yao mahali pakufunga bao, na uwanja umemea nyasi.